Watu wanne wa jinsia ya kiume wanatoka katika kituo cha huduma. Wanaonekana kama ni wateja walioridhika. Nje ya kituo hiki cha huduma ni polisi aliyevalia sare zake rasmi za kazi. Gari la polisi limeegeshwa upande huo mwingine wa mlango wa huduma.

Katika kituo cha huduma ambapo watu hupata huduma tofauti za serikali, tunawaona wafanyikazi wa vituo hivi vya huduma wakiwahudumia wateja mbalimbali, ambao wamekuja kupokea huduma mbalimbali za serikali.

Wafanyikazi wa kituo cha huduma wanashughulika kwenye madawati yao wakitoa huduma tofauti kwa wateja. Kuna wafanyikazi pamoja na wateja wa kike na wa kiume katika ofisi hii. Huu unaezakuwa wakati ambapo ugonjwa wa corona ulikuwa umeenea kwa sababu kila mtu ofisini amevaa barakoa kama hatua ya kuzuia ugonjwa wa Corona.

Shabiki wa kike wa klabu ya soka ya Bandari akiwa ameshikilia bango la klabu hiyo yenye jina ya klabu hiyo. Nyuma yake ni wachezaji uwanjani. Haijabainika ikiwa picha hiyo ilipigwa kabla au baada ya mechi.

Mahali ambapo police clearance certificates zinachukuliwa kwenye vituo vya huduma. Tunawaona watoa huduma wawili wakiwa kwenye deski zao. Mmoja wao amevalia barakoa.

Kituo cha Huduma kinaonekana kama kwamba kuna sherehe fulani. Kwa sababu kuna baluni ambazo zimeutumika kurembesha ofisi hii. Wafanyi kazi wa kituo hiki wana onekana waki tazama mteja mmoja anapo hudumiwa.

Jaji mkuu wa zamani wa jamhuri ya Kenya David Maraga akiwa amevalia sare zake rasmi pamoja na aliyekuwa rais wa jamhuri ya Kenya Uhuru Mwigai Kenyatta wanaonekana kuwa na mazungumzo.

Wanaume watatu ambao ni mashabiki wa timu ya Kenya wanaonekana wakiwa na furaha tele. Inaonekana kuwa timu hiyo imeweza kushinda katika mashindano kwa sababu wanaonekana wakitabasamu kwa furaha. Mashabiki wawili wamejichora bendera ya Kenya kwenye nyuso zao.

Wateja wengi wako katika maeneo yanayofanana na benki. Kuna wateja kwenye kaunta wanaohudumia, huku wengi wao wamekaa kwenye viti wakisubiri muda wao wa kuhudumiwa. Kuna wateja wa kiume na wa kike.

Mashabiki wamejitokeza uwanjani kutazama mchezo au maonyesho. Mashabiki hawa ni wa kiume na wa kike, kuna watoto pia kati yao. Wengi wao wamevalia shati nyekundu.

Watu wengi wako kwenye maandamano ya amani. Wengi wao wamevalia suti pamoja na tai. Wamebeba kibao kilichoandikwa court annexed mediation, an alternative dispute resolution mechanism mandated under article 159 of the constitution .

Wanaridha wanne wa kike wa Kenya wakiwa katika picha ya pamoja. Wamevalia sare za Kenya za michezo na wanatabasamu pana. Mwanamke aliyesimama nyuma, amebeba mipira miwili kwenye mabega yake.

Wateja wameketi kwenye viti katika ifisi ya kituo cha huduma wakingojea kuhudumiwa. Hapa, watu hupata huduma mbalimbali za serikali kama vile usajili wa vikundi, huduma za pensheni, huduma za KRA, NSSF, SHA, pamoja na huduma zingine nyingi.

Wachezaji wa soka wako uwanjani wanacheza. Aliye na mpira amevalia sare ya buluu huku mwengine amevalia manjano. Kuna wachezaji wengine wawili ambao wanaonekana nje ya uwanja wakiwatazama wachezaji hawa. Uwanja huu hauna mashabiki kuashiria kuwa hii ni mazoezi tu.

Mechi ya kandanda ya ligi kuu ya Kenya inafanyika katika uwanja uliojaa na mashabiki. Timu moja imevalia sare ya buluu na nyeupe wakati sare ya timu ya upinzani ni ya kijani. Mwamuzi ambaye ni referee amavaa sare nyeusi.

Martha Koome ni wakili wa Kenya ambaye kwa sasa anahudumu kama jaji mkuu wa Kenya. Yeye ndiye mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo, yeye pia ni mwenyekiti wa chama cha mahakimu na majaji nchini Kenya.

Mashabiki wa klabu ya Gormahia, wakiwa katika hali ya kusherehekea, wana vitu kama vuvuzela, bendera, ngoma na vitu vingine vya kuonyesha kuwa hao ni mashabiki hodari wa Gormahia.

Mawakili kadhaa wako katikati ya shughuli katika chumba cha mahakama. Wana karatasi ambazo baadhi yao wanazipitia. Wana mikrofoni ndogo wanazozitumia kuongeza sauti zao kwenye mahakama.

Wachezaji wa soka wako uwanjani. Wanafanya mazoezi wakijiandaa kwa mchezo wa soka. Wamevalia sare zao zenye rangi nyekundu. Wanaonekana kuwa wachezaji wa soka kwa sababu kuna goli ambalo liko pale nyuma kuashiria kuwa ni mchezo wa soka.

Dawati la kupewa ujumbe katika kituo cha Huduma. Kuna wafanyikazi kadhaa ambao wana wahudumia wateja ambao wamekwenda huko ili kupata huduma tofauti tofauti za serikali.

Wafanyikazi wa kituo cha huduma wako katika mkutano. Kuna watu wawili mbele yao wanaoongoza mkutano huo. Nyuma yao kuna bango ya huduma zinazotolewa na taarifa kuhusu kituo cha huduma.